Haya ni manthari ya hospitalini ambayo ni kwenye kauti ya Ahero, nje ya hospitali hii kuna mafuriko maji yamejaa nje ,ndani ya jengo hilo ambalo ni hospitali kuna viti ambavyo vinaonekana vilikuwa apo kabla mvua kunyesha ,pia nje ya hospitali kuna hema.

Haya yanakaa manthari ya hospitalini; kuna watu wawili pamoja na mtoto mmoja. Miongoni mwa watu hawa wawili ni muhudumu wa afya ambaye amevaa sare rasmi ya kiafya; kando amesimama mama ambaye anakaa, mama ya mtoto anayepewa chanjo. Muhudumu wa afya anapatia mtoto chanjo.

Haya ni mandhari ya hospitali, kuna mhudumu mmoja ambaye anakaa mbele ya wengine, mhudumu huyu amevaa gauni nyeupe na pia amevaa mask. Nyuma yake pia kuna wauguzi wengine kadhaa ambao wamevaa nguo rasmi za wahudumu wa afya.

Kuna mama mmoja ambaye ameketi kwenye kitanda. Mama huyu amebeba mtoto mchanga ambaye labda ametoka kuzaliwa. Mama huyu yuko hospitalini na ni kama ametoka kujifungua mtoto huyu. Kwenye mama huyu ameketi chini yake juu yake kuna neti ambayo imefungwa. Haya ni mandhari ya hospitalini.

Huu ni mtaa wa mabanda. Mtaa huu una vyumba vibovu. Mojawapo ya kichumba hiki kimeanguka ama kimeporomoka. Pia kuna maji ambayo yamestagnate ; yanakwamba mvua inonyesha yagarika ambayo imesababisha mafuriko na pia kufanya baadhi ya majumba kuanguka.

Kuna watu watatu kwenye mchoro, wawili, ni wanawake na mmoja ni mtoto. Mwanamke mmoja, ameketi amebeba mtoto na mwanamke mwingine, amevaa nguo nyeupe, amevaa barakoa na pia amefungwa kichwa chake bila shaka huyu anakaa mhudumu wa serikali ambaye yuko tayari kupeana huduma za afya kwa mtoto ambaye amebebwa na mwanamke mmoja ambaye tunashukia kwamba ni mama yake.

Haya yanakaa mandhari ya hospitalini chumba ambacho ni cha kulaza wagonjwa yani ward .Kuna watu ambao wanakaa wamekuja kutembelea wagonjwa wao pia kuna wagonjwa ambao wamelazwa kwenye vitanda hivi. Kuna neti nyeupe ambazo zimekunjwa kwenda juu pia kuna kijimeza ambacho kimebeba vitu vya wagonjwa kama vile thermos .

Haya yanakaa mandhari ya hospitalini, kwenye wodi, chumba ambacho wagonjwa hulazwa, kwani kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi kwenye kitanda cha hospitali na ameinamisha kichwa chake chini na pia kuna mgonjwa mwingine kando yake pia anakaa amelazwa kwenye kitanda. Kwenye chumba hichi, kuna bidhaa kadha wa kadha, mojawapo ikiwa karatasi shashi, kuna besheni ambayo inayotumika pia kuna mtungi ambao unaonekana kubeba gesi.

Kuna wanawake wawili, mmoja anaonekana kuwa muhudumu wa afya, na wa pili ambaye amevaa nguo nyeusi na chepea nyeusi ana kaa mwananchi ambaye amekuja kutafuta huduma za kiafya. Kwa wanawake hao wawili kuna meza na juu ya meza hiyo kuna dawa mbili, mwanamke ambaye anakaa hudumu wa afya ambaye amevaa pronia white anaonekana kuelezea mwenzake kuhusu jambo fulani.

Naona watu wawili. Mmoja amevaa sare za mhudumu wa afya, amevaa barakoa, pia amefunga kichwa na mkononi amevaa gloves . Pia kuna mtu ambaye anaonekana kubwa mgonjwa na amelala kitandani. Mtu huyu amepanua mdomo ni kama anakaguliwa meno yake na mhudumu wa afya kwenye kituo cha afya.

Kuna dawa nne kwenye mchoro, dawa hizi tatu ziko kwenye chupa na zingine mbili zimelazwa kwenye nyingine moja imelazwa kwenye meza. Iliyolazwa kwenye meza ni sabuni na pia chupa hizo za aina mbili. Moja ni kubwa na mbili ni ndogo kiasi. Hizi zinakaa dawa ambazo zimetengenezwa kutoka kwa miti ya kiasili ili kutibu magonjwa ya ngozi na pia magonjwa ya mwili.

Kunaonekana picha moja ambayo imeandikwa vitamin D .Picha hiyo imelalishwa chini. Kando ya chupa hiyo kuna vidonge kadhaa labda ambavyo vimetolewa kwenye chupa. Chupa hii ni kana kwamba ni njia ya kuhamasisha watu kuhusu jinsi ya kutumia vitaminD na umuhimu wake kwa mwili wa binadamu.

Kuna chupa za sampuli mbalimbali. Chupa hizi zinakaa kubeba dawa. Pia kuna vidonge ambavyo vimefungwa kwenye karatasi ambazo zinaonekana. Vidonge hivi ni vya rangi mbalimbali. Kuna vidonge vya kijani, kuna vidonge vya blue na kuna vidonge pia vya brown .Hivi ni vidonge na madawa ambayo yanatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Haya yanakaa mandhari ya hospitalini, kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa wanaume. Mmoja amesimama na amevaa aproni nyeupe, na mwingine ameketi. Aliyesimama anaonekana kuwa mhudumu wa afya. Penye watu hawa wawili kuna meza na pia kuna kiti kimoja ingawa kiti hicho cha pili hakijakaliwa.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna watu watatu, wawili wanakaa wahudumu wa afya, mmoja ni mwanamke, mwengine ni mwanaume. Wote wamevaa sare za wahudumu wa afya. Kwenye kitanda, kuna mgonjwa ambaye amelala, labda ana shida ya meno, na daktari anamkagua meno.

Kuna chupa mbili ambazo zimewekwa mezani. Moja ya chupa kuna chupa tatu ambazo zimewekwa mezani. Chupa mbili zinafanana na moja ni refu kiasi. Chupa moja imeandikwa yellow fever vaccine na kando ya chupa hizo kuna sindano ambayo glavu inatumika katika kudunga dawa hizo. Pia kuna barakoa ya bluu kwenye meza hiyo.

Haya ni mandhari ya hospitalini, kuna mhudumu mmoja wa kike na mzee mmoja ambaye ameketi. Mzee huyu anaonekana kuvaa nguo za kitamaduni, amevaa shuka na shanga mbalimbali kwenye shingo lake. Vilevile amevaa barakoa ya bluu. Mhudumu pia amevaa nguo ya bluu ambayo imeandikwa UNICEF. Ni kama mzee huyu anachanjwa, anapokea chanjo ya ugonjwa fulani.

Kuna meza nyekundu na juu ya meza hiyo kuna chupa za sampuli mbalimbali. Kuna zingine ndogo kuna zingine kubwa. Chupa hizo zinaonekana kubeba dawa, bila shaka ni dawa asilia ambazo zimeunda kutokana na miti shamba ili kutengeneza dawa za kiasilia za kutibu magonjwa mbalimbali. Kando ya hiyo meza kuna stuli ya green ambayo juu yake kuna vitabu ambavyo labda ni maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hizo.

Kuna kichumba kimoja ambacho kimeandikwa Boya Water Project . Na kwa kichumba hiki, panaonekana kuwa ni chumba cha maji. Sababu kuna taa mbili ambazo zinachuruzika na maji. Pia kuna watu wawili ambao wamepanga foleni na vibuyu wanachota maji hayo.

Kuna maji mengi labda ya bahari, na kuna mtu mmoja ambaye anasukuma mtumbwi kwenye maji hayo. Mtumbwi huu umebeba vifaa kama vile godoro, cushions za viti, na bag . Huyu ni mtu ambaye anaonekana kwamba ana hama kutoka eneo moja hadi eneo jingine.

Watu wawili wanaonekana kwenye picha, mama mmoja ameketi kwenye kiti na amefunga mdomo wake kwa barakoa. Kuna mtu mwingine ambaye haoenekani vizuri lakini tunaona mikono yake tunaamini kwamba ni mhudumu wa afya kwani anaonekana akichanja mama ambaye ameketi.

Kuna boksi ya dawa ambayo imeandikwa azomax azithromycin. Mbele ya boksi hiyo kuna vidonge vitatu ambavyo labda vimetolewa kwenye boksi hiyo .Vidonge hivi vinaweza kuwa vinatumika kutibu magonjwa mbalimbali na kwenye boksi imeandikwa kwamba hii azithronycin ni antibiotic .

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna mtu mmoja ambaye anakaa mhudumu wa afya. Mhudumu huyu wa afya anaangalia mtoto ambaye yuko kwenye incubator kuna mashine mbalimbali ambazo zinaonekana kwenye mchoro huu na mhudumu huyu, mtoto ambaye anahudumiwa yuko kwenye incubator .

Kuna watu watatu kwenye mchoro. Wawili ni wanawake na mmoja ni mtoto. Mmoja wa wanawake anaonekana mama mwenye mtoto ambaye ameleta mtoto kwenye kituo cha afya ili kuchanjwa. Mmoja wa wanawake amevaa aproni nyeupe ambaye anakaa kuwa mhudumu wa afya, ambaye anachanja mtoto ambaye amebebwa na mama yake.

Kuna boksi ya dawa ambayo imeandikwa Azithromycin Tablets. Mbele ya boksi hiyo kuna vidonge vitatu. Boksi hii imeandikwa grams za tembe ambazo ziko ndani yake. Hii ni dawa ambayo inatumika kutibu magonjwa.

Panaonekana kuwa na boksi moja na pia dawa. Boksi hiyo ni kama ni boksi ya dawa ambayo limewekwa kando yake. Boksi hiyo imeandikwa Forum Sulphate Iron ni kama ni njia ya kuuhamasisha watu na kuonyesha watu dawa ambazo wanaweza kutumia ili ku busti ayon katika mwili wao.

Haya yanakaa mandhari ya hospitalini. Kuna kiti ambacho kinakaliwa na wagonjwa pia pembezoni kuna mashine ambayo labda inatumika kusoma hali ya mgonjwa. Kwenye kiti hicho kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa sare za afya ambazo ni buluu pia amefunga kichwa chake. Kuna mashine mbalimbali ambazo zinatumika na wahudumu wa afya kupeana huduma za kiafya.

Kunaonekana watu wawili mmoja ni mwanamke na mwingine ni mtoto. Kando yao kuna tenki la maji ambalo limeandikwa Toto na pia limeandikwa UNICEF. Mwanamke huyo anammiminia mtoto sabuni kwenye mkono ili aweze kunawa mikono yake. Labda ni njia ya kuhamasisha watu dhidi ya kujikinga na magonjwa fulani na kuhamasisha wawe wananawa mikono yao ili kuepukana na magonjwa.

Watu wawili wanaonekana kwenye mchoro, watu hawa wote ni wanawake. Mmoja wa wanawake amelala kwenye kitanda cha hospitali, na mwingine amesimama akihudumia mwanamke aliyelala kwenye kitanda. Mwanamke ambaye amelala kwenye kitanda amefungua mdomo ili kukaguliwa meno yake. Hiki ni kliniki cha kukagua meno.

Kuna chupa nyingi kwenye mchoro huu. Chupa hizi ni kama zina dawa za sampuli mbalimbali. Dawa hizi ni dawa ambazo zimeundwa kutokana na miti shamba na zinatumika kutibu magonjwa mbali mbali.

Kuna chupa moja ambayo imesimamishwa kwenye meza. Chupa hii imeandikwa Prucan Capsules. Kando ya chupa hiyo kuna vidonge vyekundu ambavyo labda vimetolewa kwenye chupa hiyo. Hizi ni dawa ambazo zinatumika labda kwa ajili ya kujikinga kutokana na ugonjwa fulani. Kwa hivyo ni njia ya kuhamasisha watu kuhusiana na umuhimu wa kutumia vidonge hivi.

Kuna watu kadha wa kadha, watu hawa wamevaa nguo ambazo zimechorwa nembo ya serekali ya Kenya. Pia wamebeba begi ambazo ni nyekundu. Wanakaa wahudumu wa afya ambao wako tayari kuenda nyanjani kwa ajili ya kuchanja ama kuhamasisha watu kuhusiana na jambo fulani la kiafya.

Haya yanakaa mandhari ya hospitali. Kuna watu wawili. Mmoja ni mwanamume ambaye amevaa sare nyeupe, inakaa sare ya wahudumu wa afya. Pia kuna mtu mwingine ambaye amelala, amevaa miwani, mtu huyo amepanua mdomo labda ana shida ya meno. Mhudumu wa afya anamhudumia.

Watu watatu wanaonekana, mmoja amelala kwenye kitanda, wawili wamesimama kando yake. Wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Mgonjwa ambaye amelazwa amepanua mdomo, na kuna vitu ambavyo vimeingizwa kwenye mdomo labda kukagua meno yake. Haya ni mandhari ya hospitalini.

Kunaonekana chupa moja. Chupa hii ni nyeupe na ina kifuniko cha pink . Chupa hii ni vaccine ya polio. Imeandikwa maandishi mbalimbali. Jinsi ya kutumia dawa hiyo na jinsi ya kuhifadhi dawa hiyo.

Naona watu kwenye mchoro huu. Baadhi ya watu ambao wanaonekana ni kina mama ambao wameketi. Mama mmoja ameketi na ameshikilia mtoto na kuna mama mwingine ambaye ameketi. Mama huyu amevaa sare, ambayo inaonekana kuwa sare ya mhudumu wa afya na anachanja mtoto huyu kwa kumtilia dawa mdomoni.

Naona watu watatu. Wawili wanakaa wahudumu wa afya, mmoja anakaa mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Wahudumu wa afya wamevaa aproni nyeupe na mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda amevaa nguo ya blue. Mgonjwa huyu amepanua mdomo na mhudumu wa afya anakagua labda anakagua meno yake. Haya ni mandhari ya hospitalini.

Kuna mchoro wa box tatu ambazo zinaonekana. Box hizo mbili zimeandikwa zithron na moja imeandikwa azithromycin tablets . Mbele ya box hizo kuna vidonge ambavyo labda vimetolewa kwenye box hizo. Kwenye box moja, maelezo jinsi ya kutumia dawa hizo yameandikwa pale.

Kuna chupa ambazo zinaonekana kwenye meza. Chupa hizi ni za rangi mbalimbali, kuna rangi ya bluu, kuna rangi ya manjano na pia kuna zingine ambazo vifuniko vyao ni colourless . Kando ya chupa hizo za dawa kuna syringe mbili ambazo zimewekwa hapo bila shaka ni syringe ambazo zinafaa kutumika. Hizi dawa ambazo zimewekwa kwenye chupa ni chanjo dhidi ya measles, mumps na rubela .

Kuna chupa ambayo ni ya dawa ya Azinthromycin na kando yake kuna box ya dawa yenyewe, pia box hiyo imeandikwa Azinthromycin, pia imeandikwa namna ya kutumia dawa ambayo iko kando yake.

Watu wawili wanaonekana kwenye picha. Watu hawa wawili mmoja amelazwa kwenye kitanda, ilhali mwingine ameketi kando yake. Aliyeketi kando ya mgonjwa anakaa mhudumu wa afya, kwa sababu amevaa nguo jeupe, vilevile amevaa gloves mkononi, ameshikilia kifaa mkononi ambacho anatumia kumulika kwenye meno ya mgonjwa ambaye amelazwa.

Kuna watu wawili wanawake. Wanawake hawa wanatembea ndani ya maji. Kuna pia nyumba ambazo zimezingirwa. Nyumba hizi zimezingirwa na maji kutokana labda na mvua nyingi ya mafuriko ambayo imesababisha mafuriko eneo hili kiasi kwamba watu wanatembea ndani ya maji.

Kuna watu watatu, mmoja ni mama ambaye anakaa mama mtoto na amebeba mtoto mkononi ,mwingine anakaa mhudumu wa afya ambaye amevaa gauni jeupe, kwenye kichwa amejifunga kitambaa mhudumu huyu anakaa anachanja mtoto ambaye amebebwa na mamake , haya ni mandhari ya hospitalini.

Panaonekana watoto watatu, watoto hawa wamecheka, wamefurahi. Watoto hawa wanaonyesha mikono yao ambayo ni chafu. Bila shaka wanataka kuhamasisha watu kuhusu namna mbalimbali za kuupata viini vinavyosababisha magonjwa.

Panaonekana tangazo la Masai harbal. Tangazo hili ni kama linatangaza dawa za kienyeji kwani kuna mchoro ambao umebeba matawi na pia umebeba seeds ambazo ni kana kwamba ambazo zinatumika kutengeneza dawa za kiasili. Huyu ni mtu ambaye anatangaza biashara yake kwa umma ili waweze dawa za kiasili kutibu magonjwa.

Mandhari haya ni ya hospitali. Kuna watu wawili, mmoja ni mama na mwingine ni mhudumu wa afya ambaye amevaa gauni jeupe. Mhudumu huyu wa afya amevaa vitu ambavyo vinamsaidia kuona. Mama aliyeketi ni mama ambaye amekaa chini anang'olewa jino labda ana shida ya meno kwa hivyo anang'olewa jino na mhudumu wa afya.

Kunaonekana watu watano, watu wanne wanaonekana kuwa wahudumu wa afya ilhali mama mmoja ambaye amebeba begi anaonekana kama mama ambaye amekuja kutafuta huduma katika kituo cha afya, haya ni mandhari ya hospitalini.

Kuna chupa kadhaa zinazoonekana kwenye mchoro. Chupa hii kumewekwa vitu ambavyo vinakaa dawa za kiasili ambazo zimetengenezwa kutoka kwenye mitishamba ili kutibu magonjwa mbalimbali. Pia kuna watu wawili. Mmoja wa watu hawa anakaa mzee ambaye amevaa kanzu nyeupe na anakaa ni mchuuzi wa bidhaa hizo kwani anaongea na mtu mwingine aliyekaa kwenye pikipiki ambaye anaonekana kama mnunuzi.

Kuna chupa nne kwenye mchoro. Mbele ya kila chupa kuna kifuniko na ndani ya kila kifuniko kuna vidonge. Kana kwamba vidonge hivi ni ambavyo viko kwenye kifuniko, ni vidonge ambavyo vimetoka kwa hizo chupa ambazo ziko kutoka nyuma yake. Ni vidonge ambavyo vinatumika kujikinga na magonjwa fulani ama kutibu magonjwa fulani.

Kuna majengo mawili. Majengo hayo yamezingirwa na maji. Bila shaka mvua imenyesha mingi kiasi kwamba kumefurika. Ndani ya maji hayo kuna watu wawili ambao wanatembea. Pia mbele ya jumba kuna kijana mmoja ambaye amesimama na kando yake kuna mbuzi watatu ambao ni weupe.

Mandhari ni ya kituo cha polio cha afya. Kuna akinamama wawili na mama mmoja ameshikilia mtoto mkononi. Mama aliyeshikilia mtoto mkononi amewekewa sindano kwenye mkono ni kama ni mwanamke ambaye ametoka kujifungua. Kando yake kuna mhudumu ambaye amevaa apron ya yellow .Pia amevaa sare ya hospitali, amevaa miwani na anaonekana kukagua mtoto huku akiandika.

Kuna watu watatu, wawili ni kina mama na mmoja ni mtoto. Mama mmoja ambaye amejifunga kitambaa, amembeba mtoto mkononi na huyu mwingine, mwanamke mwingine ambaye amevaa miwani, amevaa sare ni kama za muuguzi na amevaa miwani. Anakagua mtoto huyo, ni kana kwamba mtoto ana shida, anamkagua ili aweze kubaini tatizo lake, aweze kumhudumia apate matibabu.

Panaonekana mtu mmoja ambaye amepiga magoti chini. Aliyepiga magoti chini ameonyesha mikono yake ambayo ina vipele mwili wote, pia miguu yake inaonekana kuwa na vipele. kando ya mtu aliyepiga kuna miguu inaonekana ya mtoto. Mtoto huyu pia ana vipele katika miguu yake ingawa sio vingi kama vya mtu ambaye amepiga magoti.

Kunaonekana watu ambao wamepanga foleni. Mbali na watu ambao wamepanga foleni, kuna mzee mmoja ambaye ameketi, anadungwa shindano. Anayemdunga shindano anakaa amevaa sare ile nyeupe, ni kama watu ambao wanachanjwa dhidi ya ugonjwa fulani.

Kunaonekana wanafunzi ambao wamevaa sare za blue ambazo zina collers za pink mbele ya wanafunzi hao kuna mmoja ambaye amesimama pale ameshikilia kitu mkononi ni kana kwamba ana demostrate kitu akionyesha wanafunzi wenzake. Kando yake kuna mtu ambaye amesimama kando amevaa barakoa ni mwanamke anaskiza yale ambayo yanasemwa na mwanafunzi yule, labda anawapa ushauri kuhusiana na afya.

Mandhari haya yanaonekana kama ya hospitali. Kuna wanaume wawili, mmoja ameketi na mwengine amesimama. Aliyesimama amevaa nguo inayokaa sare ya daktari, na pia amevaa barakoa, pamoja na glavu mikononi, na ni kama anapima mgonjwa macho ili labda abaini ugonjwa. Kando yake ni kana kwamba kuna vifaa vya kupimia macho.

Kuna watu watatu kwenye picha, kuna mama na mtoto anakaa mama ya huyo mtoto. Pia kuna mhudumu ambaye ni mwanamke amevaa miwani. Pia amevaa apron ambayo ina rangi nyekundu, anamwekea mtoto dawa mdomoni ni kana kwamba anachanja mtoto huyo dhidi ya ugonjwa fulani. Pia kuna sanitizer kando ya huyo mhudumu.

Kuna watu watatu mmoja ameangalia upande wa ukuta mwingine amesimama pembezoni. Wawili wanaoonekana vizuri wamevaa barakoa, mmoja anaonekana kuwa afisa wa afya kwa sababu amevaa apron nyekundu. Nyuma yake kuna katoni ambazo zinaonekana kuwa na dawa pia pameandikwa UNICEF ni kama anapeana ushauri kuhusiana na...

Mtu mmoja anaonekana akiwa amevaa apron ya green pamoja na chepeo nyeupe. Mtu huyu anachukua sabuni iliyo kwenye kifaa kilicho ukuta na chini yake pia kuna sink mbili nyeupe za kunawa mkono.

Kuna kijiboksi ambacho kimeandikwa maneno mbalimbali, ikiwemo, prescription only medicine , na imeandikwa Stemerile. Hii inaonekana kuwa dawa ambayo inatumika kuchanja dhidi ya ugonjwa fulani. Inapeana onyo na maagizo ya jinsi ya kutumia dawa hio.

Kuna mchoro wa mzee mmoja ambaye amesimama mbele ya chumba kidogo. Chumba hicho kina milango mitatu na milango hiyo yote ni milango ya mabati. Chumba hicho kinaonekana kana kwamba ni chumba cha kujisaidia yaani choo. Mzee huyu anaonekana kana kwamba anatoka pale. Mzee huyu anatembea kwa usaidizi wa mkongojo.

Kuna chupa iliyo mezani. Chupa hii inakaa imebeba dawa ambayo ni rangi nyekundu one red . Kando kando kuna rangi ya kijani ambayo inaonekana hapo, kana kwamba hii ni dawa ambayo inatangazwa ya kutibu ugonjwa fulani.

Eneo hili linaonekana kuwa eneo kame ambapo hata kupata maji ni shida. Panaonekana watu ambao wako kwenye foleni kutafuta maji. Kuna mitungi mingi ya kuchotea maji, vilevile kuna watu ambao wamebeba wheelbarrow za kuwasaidia kuskuma maji. Hapa watu hawa wanaonekana kana kwamba wana shida ya maji hivyo basi inawalazimu kusafiri mbali ili kutafuta maji.

Panaonekana chumba kidogo chenye milango miwili labda ni chumba ambacho ni cha kujisaidia yaani choo. Kando na choo hicho kuna mazingira ambayo yamezingirwa na kijani rangi ya kijani. Kando yake pia kuna vitu ambavyo vimewekwa hapo labda ni mahali pa kujisafisha mkono baada ya kutumia chumba hicho.

Kuna mchoro wa mama ambaye anaonekana kana kwamba amejifungua, sio siku nyingi ambazo zimepita kwani ana fungwa mkononi. Mama huyu anaonekana kuwa hospitalini pia ana mtoto changa ambaye anaoneka kumbadilisha diaper .

Panaonekana chupa mbalimbali na words zile za kitamaduni za jamii fulani. Ni kana kwamba ni dawa za kienyeji, ambazo zinauzwa, ama ambazo zinatangazwa katika mchoro huu. Dawa amabazo zimetengenezwa kutoka kwa miti asili kwa mujibu wa kutibu magonjwa mbalimbali.

Kuna kina mama wawili. Mandhari haya yanakaa mandhari ya chumbani. Mama mmoja amelala kwenye kiti, na mja mzito nikana kwamba anaugua. Wapili ameinama amevaa barakoa, anamtazama mwenzake kana kwamba anataka kuona atamsaidia vipi.